Tunaona watu wengi walioinama na kuinua mikono juu kama ishara ya kujiuzulu. Wote wamevalia barakoa za color tofauti. Mmoja wao amevaa shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi. Msichana aliyekaa hapo mbele amevaa suruali ya rangi nyeupe.

Mwanadada huyu mrembo aliyevalia miwani tuli anakaa kuwa na tabasamu. Mkononi mwake amemshikilia mtoto mdogo anayekaa kuzaliwa tu hivi majuzi. Amevalia shati ya rangi ya nyeusi na kubeba kipima joto katika shingo yake.

Mama huyu aliyelala katika kitanda cha wagonjwa wa hospitalini amebeba mtoto wake mchanga aliyefungwa. Mama huyu amevaa dera kubwa ya rangi ya nyeupe na madoadoa ya samawati. Nywele yake amepaka rangi ya nyekundu.

Wanawake wawili wapo katika picha hii akiwemo muuguzi aliyevalia gwanda la rangi ya nyeupe amevaa maski na glavu mkononi. Mama aliyelazwa kitandani ni mgonjwa aliyevaa nguo la rangi nyekundu. Pia kuna kibao kikubwa kimeandikwa, Kinga Africa, na Free Dental.

Eneo hili limejaa watu wengi sana wakiwemo wamama, kwa wababa, kwa watoto inakaa kuna mkasa wa moto uliotokea ulioteketeza majumba kadhaa ambapo chini yake ni biashara ya mabati yaliwekewa mbao kwenye gorofa pia kando yake.

Hapa tunaona watu watatu wakiwemo wawili wauguzi na mmoja mgonjwa, wauguzi wamesimama wakiwa wamevalia barakoa mdomoni mwao na mmoja wao amevaa miwani ya rangi ya manjano na mgonjwa huyu anamulikiwa tochi katika mdomo wake nadhani anatolewa meno.

Chupa kadhaa ziko mbele yetu zikiwemo za rangi ya nyeupe. Funiko ni tofauti. Kuna moja ni ya rangi ya machungwa na nyingine tengenezwe nyeupe. Pandishi yako katika chupa iliyo juu mbele yetu imeandikwa. Imewekwa katika meza ya rangi ya samawati.

Mama huyu aliyefunga kilemba cha rangi ya samawati aameinama katika bawa la maji linalotoa maji. Amevalia dera ama nguo ama skati kubwa ya rangi ya kijani na rangi ya nyeupe. Kando yake kuna mchanga unaoashiria kuwepo kwa maji au mvua kwa muda mwingi.

Wanawake wawili wakiwemo mzungu na mwafrika waliovalia wigi katika vichwa vyao na vipuli. Mmoja akiwa na miwani anakaa kuwa katika maabara. Wanaendesha shughuli zao za kupima. Wameshikilia kitu iliyo rangi ya nyekundu. Mmoja amekaa mwengine amesimama.

Kuna glasi ya maji hapo kando. Dawa ya rangi ya kahawa, nyeusi na nyekundu na nyeupe. Pia kuna pakiti za dawa zingine vile. Kuna boksi hapo limeandikwa, Supplement Pack Planet 3 la dawa hizi.

Ishara ya miti hi inaonyesha dailili ya kiangazi kwa sababu imekauka sana ingawaje kuna mti mmoja mrefu nyuma ulio na matawi ya rangi ya kijani. Tunaona nyumba aina ya manyatta ambapo hutumiwa na wamasaai wanaohama pia tunaona mtungi na shuka ya rangi ya manjano hapo kando.

Tupo katika chumba cha kuangalia ugonjwa wa macho. Tunaona muuguzi wa kike akiwa amevalia kipuli na miwani na tabasamu usoni mwake akiangalia katika darubini akiangalia macho ya mgonjwa huyo. Mkononi mwake amevaa gloves na pia amevaa shati ndani ya pink na kabuti la...

Watu hawa wapo katika mojawapo ya mito ambapo inaashiria mafuriko iliyobomoa kingo zake. Mmoja wao amevaa nguo ya rangi ya kijani na koti kubwa ya rangi ya nyeusi. Wamebeba champali zao au viatu vyao mikononi.

Chupa kadhaa ziko mbele yetu. Chupa zenyewe ni za rangi nyeusi zilizo na kifuniko ya rangi ya kijani. Chupa imeandikwa mtiki. Nguvu za kiume. Kando yake kuna mkebe iliyo na rangi, kifuniko cha rangi ya nyeupe na imeandikwa mkoko.

Hapa tunaona chupa nyingi za rangi ya ajabu sana kuna rangi ya kijani, rangi ya nyeupe, rangi ya nyeusi, kando yake kuna baiskeli ya rangi ya samawati na kiti cha rangi nyeusi. Pia kibao kilichoandikwa, Dokta Mudiba, Tiba ya magonjwa ya nguvu za kiume, mshipa wa ngiri na kaswende sugu.

Mtu huyu aliye mbele yetu ni mwanaume. Anayevaa miwani na maski, na kofia ya muuguzi. Amevalia nguo ya wauguzi, ako katika stairs . Kando yake kuna meza iliyojaa chupa kadhaa, ikiwemo madawa na maji.

Tunaona hatari ya mafuriko ambapo maji mengi yamekusanyika katika barabara. Magari na pikipiki na watu wakiwa wanashindwa kuvuka. Tunaona mtu mmoja aliyevaa kofia ya kujikinga dhidi ya kuanguka na pikipiki nyeusi. Amevaa shati ya mkono fupi rangi nyeupe iliyo na maboksi.

Hapa tunaona watu wawili mojawapo akiwa muuguzi aliyevaa maski kuficha mdomo na mapua na pia kabuti la rangi nyeupe. Kando yake aliyekaa chini ni mwanaume aliyevaa kofia anadungwa sindano katika bega lake.

Tunaona mama aliyenyoa nywele zake kiasi kifupi aliyeketi katika kitanda cha wagonjwa na amevalia rinda kubwa la rangi ya kijani kando yake kuna neti na ameshikilia mtoto aliyevalia nguo nyeupe.

Hapa tunaona watu wawili akiwemo mmoja aliyesimama na mmoja aliyelala. Aliyelala amevalia walai na shati ya mikono mirefu na kufunga kikoi. Aliyesimama amevalia shati ya rangi ya samawati anamuuguza mgonjwa huyu.

Hapa tunaona watu kadhaa, akiwemo baba mmoja aliyevaa barakoa, kofia nyeupe na suti ya rangi ya samawati. Naye kuna aliyeketi hapo mama aliyevaa kofia na barakoa ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia mtoto aliyevaa shati ya rangi ya samawati anadungwa chanjo.

Boksi hii ya dawa imeandikwa Four Capsules Cholecalciferol Capsule USP Super D3 inasemekana iko na tembe nne za dawa. Tembe hizi zipo mbele ya boksi hilo la dawa.

Hapa tunaona baba mmoja mzee ambaye anakaa ni muuguzi. Amevalia miwani na barakoa iliyo ya rangi ya samawati na mistari meupe kando, yake. Pia amevalia kabuti kubwa la rangi ya nyeupe kuashiria yeye ni muuguzi. Ameshikilia sindano na chupa ya dawa anayofyonza dawa kutoka chupa.

Gari hili aina ya lori lina rangi nyeupe katika kichwa chake na liko na bomba lililoandikwa Exhauster, rangi ya nyekundu. Gari hili linatumika kutoa vinyesi katika majumba. Kuna watu wawili wanaoonekana kuitembeza.

Hapa tunaona chupa ndogo iliyo na kibandiko cha karatasi cha rangi nyeupe na mstari wa samawati chini chupa yenyewe imeandikwa Polio Vaccine. Kando yake kuna mrija au sindano ya kuvutia dawa kutoka kwa chupa hio na kuna mkebe wa rangi ya nyekundu kando.

Hawa ni watu wawili ambao wameinama katika zuhulia la rangi tofauti ikiwemo nyekundu, samawati, manjano na kijani. MMoja wao ambaye ni mama amevalia koti la rangi nyeupe. Baba huyu anakaa mlemavu amevalia saa mkononi.

Watu wawili akiwemo mmoja aliyesimama na mwingine aliyekaa. Aliyesimama ni muuguzi aliyekaa ni mgonjwa. Daktari huyu aliyesimama ni wa kiume. Amevalia maski na mkononi mwake amevaa glavu. Amevalia gwanda la rangi ya samawati. Aliyelala hapo katika kiti cha mgonjwa.

Tuko katika hospitali ambapo tunaona wagonjwa kadhaa wamelazwa katika vitanda vya wagonjwa. Mgonjwa huyu aliyelazwa karibu amewekwa maji katika mwili wake, amefungwa bandeji katika mguu. Amejifunika kikoi cha rangi ya samawati, na shuka ya rangi nyeupe.

Watu wanne wapo katika picha hii, akionekana wote ni wamama. Watatu wamesimama wakiwa wamevaa nguo tofauti tofauti. Mmoja amekaa akiwa amevaa nguo ya kizee huku akiwa amevaa kiambazi cha rangi ya samawati na nyeupe kichwani. Amevalia nguo ya imefunika na shuka ya...

Wanawake hawa wawili mojawapo akiwa amevaa shati ya samawati na jinzi ya samawati wanakaa kuathirwa na mafuriko wako katika geti na wanakaa kutoa maji katika geti yaoiliyoathiriwa na mafuriko. Nje ya geti hii kuna manyasi.

Tunaona mkono uliovalia glavu ya rangi ya samawati ukiwa umeshikilia kitu kinachokaa kama nyundo ama tochi inayocheza ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyelala amefungua mdomo wake mbele yake anatibiwa.

Hapa tunaona wauguzi waliosimama na mama moja aliye kaa 𝑎𝑘𝑖𝑤𝑎 a𝑚𝑒𝑚𝑠hikilia mtoto. 𝑀ama huyo amevalia koti la rangi nyeusi na 𝑎𝑚𝑒𝑣𝑎𝑎 barakoa nyeusi mdomoni ya kuficha mapua. Baba huyo aliyesimama anayempatia mtoto chanjo amevalia nguo ya mikono mirefu yenye rangi nyeupe.

Watu hawa watano, wakiwemo wamama wanne na mwanaume mmoja wanakaa ni afisa wa usafi. Wanaokota takataka katika njaa hili kutumia vijiti na glavu. Mwanaume huyu amevaa maski mdomoni, amevalia shati ya samawati na suruali ya samawati.

Kuna mkebe ulio na maji ndani yake. Maji haya ni sampuli ya wa mgonjwa. Mkebe huku una kifuniko cha red kuna tembe rangi ya nyekundu linazotoka ni dawa na pia kuna tembe kanda yao.

Tupo katika chumba cha wagonjwa mahututi ambapo tunaona watu kadhaa waliosimama waliovaa kofia za plastiki, barakoa kuficha pua na midomo yao na glavu mkononi wote wamevaa nguo za rangi ya samawati wamefunika mgonjwa na shuka ya samawati.

Hapa tunaona ni mzee mmoja aliyevalia miwani na ako na rangi nyeupe kuashiria muuguzi. Ameshikilia sindano na anamdunga katika mabega msichana mmoja aliyevaa kitenge cha rangi ya samawati, nyeusi na nyekundu pia.

Tunaona binti wawili mmoja akiwa ametabasamu na kushikilia kalamu na faili mkononi mwake amevalia nguo ya rangi nyeusi na amesonga dredi huyu ni muuguzi, naye mwingine aliyekaa katika kiti cha wagonjwa ameshuka pisi na kuinua miguu yake juu pia naye anatabasamu na ako na vipuli masikioni.

Magari mengi yamekwama katika barabara kwasababu ya mvua iliyosababisha mafuriko. Kuna gari la rangi ya kijani lililozama, kuna gari la kusukumia na kuna magari mengine, magari meupe na meusi na tuktuk ya nyekundu katika lami.

Hapa tunaona ajali barabarani iliyotekea lori ya mafuta na Lori lingine lililobingiria na kuna gari aina ya matatu chini linaloteketea. Tunaona mtu aliyeshikilia mfereji wa zima moto akinyunyizia maji mkasa huo.

Hapa tunaona mama mmoja akiwa amevalia nguo ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi mwenye amesonga rasta akieleza wanawake waliokaa kumsikiliza asili ya Kimasai wenye shuka za rangi ya nyekundu. Moja hapo amefunga leso ya rangi nyeupe.

Hapa tunaona wanawake wawili mmoja akiwa ameinama na mwingine aliyelazwa katika mkekaa. Aliyelazwa amevalia nguo ya mikono mirefu ya rangi ya nyekundu na ni mjamzito kwa sababu anafinyafinywa tumbo na mama aliyeinama ambaye amevalia nguo ni ya rangi ya nusu mkono mrefu.

Tunaona watu wawili wote wakiwa wamevalia mashati ya rangi ya samawati, mmoja wao aliyesimama na mwingine aliyeketi katika kiti cha mazoezi ya mikono. Aliyesimama ni muuguzi na kando yake kuna kiti cha rangi ya nyeupe.

Mtoto huyo aliyevalia shati ya manjano na nyeusi, anakaa kuuguzwa na madaktari wawili waliovalia glovu. Anadungwa sindano katika mkono wake, katika bega. Wauguzi hawa wamevaa gloves na mashati meupe.

Tuko katika chumba mojawapo hospitalini cha kuuguzia mgonjwa kuna muuguzi na mgonjwa aliyelala katika kitanda cha wagonjwa ni kama anang'olewa jino muuguzi amevalia mask na koti la rangi nyeupe na amevalia dress .

Hapa tunaona mwanamke aliyevalia shati yenye mikono mirefu ya rangi nyekundu akituangalia, pia amevaa barakoa kuziba pua na mdomo huku ameshikilia boxi la rangi nyeupe na rangi za barakoa, mkononi amevaa glavu na ako na begi katika kiuno chake.

Chupa hii ya rangi nyeupe iko na kifuniko cheupe chupa hii ni dawa inayoitwa Zefania Light Herbal Clinic Detox imechorwa mwili wa binadamu ambapo unaashiria mapafu na bladder zake za mkojo, pia chupa iko na rangi ya kijani kwa upande.

Tunaona mtu mmoja ambaye ni wa mwakamo aliyevalia miwani na barakoa ya rangi ya samawati iliyo na mistari mweupe. Tunaona ameshikilia sindano na chupa ya dawa. Anazifonza dawa hiyo kutoka kwa chupa kutumia sindano. Ndani yake amevaa shati yenye rangi nyeusi na maua nyekundu na amevaa gwanda kubwa la rangi ya nyeupe.

Muuguzi huyu aliyevalia shati ya rangi ya samawati, ako na kipima hewa katika shingo yake ndani amevalia shati ya nyeupe ako na vipuli. Mtoto aliyelala hapo ametandikwa shuka ya rangi nyeupe na madoa meupe.

Tunaona mkono mweusi uliovalia pete katika kidole chake cha tatu. Pia chupa anazo mbili zinazonyonywa, zinafyoonzwa dawa kupitia sindano. Chupa moja wapo iko na kifuniko ya colour nyekundu.

Hapa tunaona watu wawili wakiwa wote ni wanaume. Ukuta wao umepakwa rangi ya samawati. Wanachungulia katika maikroskopu ili kukagua macho ya mgonjwa huyo. Muuguzi ambaye amevaa kabuti kubwa la rangi ya nyeupe amekalia katika kochi nyuma yake ameweka kodoro la kumzuia asianguke.

Watu hawa wawili, ni msichana na mvulana. Mmoja anakaa kwa daktari na mwingine ni mgonjwa. Kuna kiti cha walemavu cha matairi na mikogojo ya kutembelea. Kuna zulia ya rangi tofauti ya nyekundu, manjano, kijani, samawati

Mwanadada mbele yetu ni mweupe na amevalia shati ya mikono mirefu iliyo na rangi nyeupe na mistari nyeusi, ako katika chumba cha wapokeaji wageni katika hospitali iliyoandikwa Fine Touch Dental Care. Hospitali hii inakaa ni ya kutibu meno.

Hapa tunaona wamama wengi na watoto wengi ambapo wamekuja kudungwa chanjo. Mama mwenye ganda la rangi nyeupe ni muuguzi anayedunga mtoto chanjo, anayeeka kidole katika mdomo wake, amebebwa na mamake aliyevaa vipuli na ameshuka peas nywele yake.

Huu ni mkasa wa moto. Moto mkubwa unaowaka ukiteketeza manyumba yaliyo chini yake. Tunaona kuna nyumba moja ya mbao kinachotengezwa na paa ya mabati yateketea. Moto yateketea kwa rangi ya manjano na nyekundu. Moshi mkubwa unatokea katika moto huu.

Kuna wauguzi wawili wa kiume na wa kike na mgonjwa aliyelazwa chini. Muuguzi wa kiume amevalia shati ya rangi ya samawati na ndani yake ya shati nyingine nyeusi. Kwa mikono mwingine amevalia gloves na anachukua jina la mgonjwa yule. Mtu amevalia maski. Muuguzi wa kike amevalia nguo nyeusi.

Mtoto huyu anayenyorosha mikono na kujikuna makwapa amevalia shati ya rangi ya samawati na ndogo iliyo ya mistari ya nyuesi amevaa viatu vinayootwa eboebo kando yake kuna nyumba ya ghorofa iliyoanguka kuashiria maporomoko ya ardhi, ardhi yenyewe ni machafu.

Hapa tunaona watu wanne wakiwemo wanawake watatu na mwanaume mmoja wote wamevalia nguo za rangi ya nyeupe. Mmoja wao amevaa miwani na nguo na shati ya rangi ya samawati. Tunaona mama mmoja aliyeekwa katika bembea inakaa yeye ndio mgonjwa anayefanyishwa mazoezi ya mwili.

Wauguzi wawili wako katika chumba kinachoitwa ICU kwa lugha ya kimombo. Wanamwuguza mgonjwa aliyelazwa hapo na anakaa kupoteza fahamu. Anawekewa maji kupitia mdomo. Amedungwa sindano. Muuguzi mmoja anatumia tarakilishi hapo kumsaidia mgonjwa huyo.

Tuko katika maabara ama jumba la kuekea dawa, linaloonyesha dawa kadhaa, chupa moja wapo iliyo ya rangi ya nyeupe, na mikebe kadhaa zilizo na kifuniko nyeupe na nyengine rangi ya kijivu, kuna picha apo ya mapafu na moyo na mwili wa binadamu.

Hapa tunaona watu wawili wakiwemo mwanamke na mwanume. Mwanamke huyu ni muuguzi aliyevaaa barakoa glavu mkononi na kabuti kubwa la rangi nyeupe mwanaume ni mgonjwa aliyevaa saa mkononi na viatu vya rangi nyeupe kwa nyekundu na mistari meusi amelala katika kitanda cha wagonjwa anatibiwa meno.

Tunaona mwanamke aliyeshikilia chake baada ya kukalia kiti cha plastiki cha rangi ya samawati. Anadungwa chanjo katika mkono wake. Amevalia shanga kiunoni, kwenye shingo na aliko kwa mikono. Kuashiria asili ya umaasai. Anayedunga sindano amevaa shati nyeupe.

Kuna chupa mbili za dawa zilizo na glasi na funiko ya rangi ya samawati kando yake kuna kibahasha kilichooandikwa maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hizo chupa zenyewe pia zimeandika maelezo ya kuyatumia dawa hizo na yenye imeandikwa 0.5.

Kuna wauguzi wawili katika chumba hiki muuguzi mmoja amevalia nguo nyeupe na muuguzi mwengine wa kike amevalia nguo ya samawati kando yao kuna mwanamke aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa nae anachokorwa mwili amevalia nguo nyeusi na ako na nywele za rasta.

Moto mkubwa unawaka kuteketeza msitu ulio na miti mirefu na manyasi na miti engine ya chini moto huu unawaka kwa rangi ya manjano na moshi mkubwa unaotanda angani hadi mawingu yamechafuka.

Kijana huyu aliyevalia shati ya mikono mifupi nyeupe amevaa gwanda la rangi ya manjano na mistari ya samawati, pia amebeba kabarafu sanduku ambalo lina colour ya samawati. Pia yeye amevalia suruali ya rangi nyeusi na gumbuti ya rangi nyeupe.

Chupa hii ya glasi inakaa kutumika katika uekezaji au uhifadhi wa dawa ya vaccine inayoitwa measles , iko na kifuniko ya rangi ya samawati na kijani, kwa mbali nyuma yake kuna boksi linalotumika kuhifadhi chupa hizi za chanjo.

Tupo katika darasa, ambapo tunaona wanafunzi, hususan wa kike, na mwalimu wao mmoja aliyesimama aliyevalia shati ya rangi nyeupe na amevaa maski na suruali ya rangi ya samawati. Kando yake kuna viwili vya mbao vyenye anafaa kukalia. Kuna ubao na mwanafunzi mmoja amesimama.

Tunaona mama mmoja aliyevalia miwani, barakoa na kofia ya wauguzi akiwa amebeba mtoto mmoja ambae aliye. Mtoto huyo amefunika katika blanketi ya rangi ya samawati. Mama huyu amevaa kanga ya rangi ya bendera ya Kenya na amevalia gwanda la rangi ya kijani.

Wanawake hawa wawili wamesimama kando ya gari aina ya matatu. Gari lenyewe ni la rangi ya nyeupe. Wamevalia gloves na mask inakaa ni wauguzi wako na baji wamevalia shingoni mwao.

Watu wawili wanaonekana mmoja akiwemo juu ya pikipiki iliyo na namba pleti ya Kenya mwingine aliye chini yake, aliye chini yake anamsukuma ili kuvuka mto uliovunja ukingo kunaonekana kuna mafuriko yaliyotokea baada ya mvua nyingi kando yake kuna ya rangi ya kijani.

Mama huyu aliyelala katika kitanda cha hospitali ame weka rangi nyekundu katika nywele zake ameshikilia mtoto ambaye anakaa ni wake ametoka kujifungua kando yake kuna meza na kuna vifaa vya kupimia wagonjwa.

Wamama hawa wawili, wakiwemo mmoja muuguzi na mwengine mgonjwa, wako katika hospitali. Muuguzi anamdunga chanjo, anampa chanjo mtoto aliyebebwa na mama yake apo kando. Mama huyu ako na kipini na ywele yake hajaisonga, ameshika pisi.

Chupa hii ya rangi nyeupe na funiko ya rangi nyeupe imeandikiwa Ngiri sugu imezungukwa na kava ya rangi ya majani na iko kwa sakafu iliopakwa nyeupe.

Boksi hii ya karatasi inatumika kihifadhi dawa ndani yake. Boksi hii Iko na rangi ya manjano na ya krimu na ya samawati limeandikwa Yellow Fever Vaccine Virus Stabilized.

Watoto wawili wameonyeshwa hapa. Mmoja akiwa ameonyeshwa miguu na mikono, yule nyingine ameonyeshwa miguu peke yake. Mtoto aliyeonyeshwa miguu na mikono anakaa kwa mgonjwa na upele. Amekalia katika meza. Mtoto mwenyewe amevaa shati.

tunaona mama mmoja amesonga msongo wa rasta akiwa amevalia dera la rangi ya samawati na magoti. Pia tunaona sanduku kimoja ambacho kumejaa watoto mtoto mmoja alikuwa analizwa na huyu muuguzi.

Hapa tunaona watu wawili walio katika chumba kilichopakwa rangi nyeupe na kina pazia ya rangi nyekundu. Tunaona mzee mmoja, ambaye ni muuguzi hapa wa macho, akichungulia katika darubini yake kuangalia macho ya mama huyu mwenye ugonjwa wa macho aliyekuja kutibiwa.

Tunaona muuguzi aliyevaa maski akitoa sindano. Mwingine amevaa nguo ya rangi ya samawati akidungwa mmoja wapo ya wagonjwa wa chanjo kupitia sindano katika bega lake...

Hapa tunaona mama mmoja aliyevaa barakoa aliyesonga rasta na ako na vipuli masikioni naye amevaa miwani akiwa anaendesha chombo hapa kinachotumika kushona barakoa. Amevaa gwanda kubwa la rangi ya nyeupe.

Hapa tunaona kijana aliyenyoa na aliyevaa shati ya mistari ya nyeupe, samawati na rangi ya hudhurungi akiangalia kibao kilichobandikwa juu ya kigingi cha stima kilichoandikwa, Doctor Chikonko, Kumvuta mapenzi, biashara, nyota.

Hapa tunaona watu wawili waliosimama kando ya njengo moja ambapo ni choo cha wasichana iwemojapo ya shule, mvulana moja amevalia shati ya mikono mirefu na rangi ya samawati na suruali ndefu ya rangi ya hudhurungi, naye mwingine amevalia walai na koti juu.

Hapa tunaona watu watatu ikiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwanaume mmoja aliyekaa chini anakaa mgonjwa wa shida ya maskio na hao watu waliobaki wamesimama wakiwa ni wauguzi wake. Wote wamevalia nguo za rangi ya samawati.

Wauguzi wawili wa kike na wa kiume wanaoguza mgonjwa aliyelazwa chini yao. Wakiwa wamemfungua mdomo na kuangalia meno yake. Mmoja wao amevaa miwani amevalia nguo ya rangi ya kijani. Mwanamke huyu aliyesimama amevaa nguo ya rangi ya nyeupe.

Hapa tunaona wanawake wawili waliosuka nywele zao kuna aliyesimama na aliyelala, aliyesimama ni muuguzi wa kutibu meno anamulika katika mdomo wa mgonjwa aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa kutumia tochi ya rangi ya samawati amevalia glavu mkononi wote wamevalia miwani.

Mama huyu mweusi aliye na nywele fupi nyeusi, amebeba mtoto aliyefungwa na leso iliyo na madoadoa ya meupe na rangi nyeupe na ishara ya msikiti hapo. Tunaona amevalia sweater ya mikono mirefu na koti juu ya rangi nyeusi iliyo na mistari meupe.

Tunaona wanawake watatu wawili wakiwa wamesimama na mmoja aliykaa katika kiti kilicho na rangi ya nyeupe, aliyekaa anadungwa chanjo, nyuma yake kuna bango ama hema iliyoandikwa, Pata Chanjo Kaa Chonjo. Mwanamke wote wamevaa mask .

Hapa tunaona mama mmoja mweusi aliyebeba mtoto na mtungi ya kuteka maji nyuma ya mgongo wake baada ya kumfungwa leso na kuwekwa mbele ya mama huyu. Mama huyu amefunga leso ya rangi ya machungwa na leso nyingine pia tunaona amebeba mtungi wa rangi ya majani amefungwa ukamba ya rangi nyeusi.

Chupa mbili ni za glasi. Kando yao kuna chupa ndefu sana iliyo na rangi ya manjano. Pia tunaona sindano iliyolalishwa hapo kando katika sakafu au ukuta unaokaa rangi ya samawati. Pia kuna barakoa hapo. Chupa hizi zimeandikwa YELLOW FEVER Vaccination.

Hapa tunaona watu wawili akiwemo mama na baba. Mama amevalia miwani na akona nywele fupi nyeusi na pia amevalia barakoa. Mkononi mwake ameshikilia kalamu na kusoma faili iliyo ya rangi ya kijani. Baba naye amekalia kiti cha plastiki na amevaa barakoa pia.

Hapa tunaona wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa za rangi nyeusi na mistari meupe. Mama mmoja akiwa amesimama na kuvalia nguo ya rangi ya manjano na mistari ya samawati, shati ya nyeupe na mistari ya nyeusi. Mama mwingine aliyekaa na mtoto aliyedungwa chanjo.

Mama mmoja wa asili ya jamii ya maasai amekalia kiti cha plastiki akiwa ameshikilia mtoto anayengoja kupewa chanjo na muuguzi mmoja mwanamke aliyevaa kilemba cha rangi ya kijani, miwani na barakoa ya rangi ya samawati.

Jumba hili mbele yetu linaitwa Public Toilet. Hapa ni mahale penye sala ama msalani watu wa jumuiya huenda kulipia kujisaidia tunaona baba mmoja aliyevalia kofia ya rangi nyeupe na shati iliyo na mistari nyeupe na nyeusi akiingia jumba hili.

Watu kadhaa wako katika chanjo ikiwemo muuguzi anaepea watoto chanjo, ikiwemo wanaopatiwa kupitia mdomo wote wamevalia, muuguzi amevalia kofia ya rangi nyeusi na wamama wa watoto wamevalia kofia za rangi ya manjano.

Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara iliyo furika na maji, kuna ajali imetokea malori manne yaliyo anguka inakaa ni mvua iliyosababisha mafuriko ya maji mengi yanapita kuna miti ya stima kando yao.

Hii ni chupa ya glass iliyoshikwa karatasi nyeupe na iliyo na mistari miwili juu na chini. Juu ni ya rangi ya machungwa na chini rangi ya samawati iliyoandikwa MMR vaccine, Measles Mumps Rubella 20 ml RX only. Kifuniko chake ni cha rangi ya silver.

Hapa kuna mama watano walio watatu waliokaa kwa viti vya mbao na mmoja akiwa amelala amevaa shati ya rangi nyekundu na kujifunika leso ya rangi ya manjano iliyona vipande vidogo vya rangi ya kijani. Pia tunaona mama mmoja aliyevalia nguo ya samawati akimfinya tumbo.

Hapa tunaona watu wawili waliovaa barakoa kuficha pua na midomo yao dhidi ya ugonjwa mbaya wa Corona ambao unaambukizwa kwa hewa. Mmoja amevaa koti ya rangi nyeupe anayekaa ni muuguzi anayemueleza huyu aliyevaa koti ya rangi ya nyeusi.

Tunaona mama mmoja aliyevalia miwani na kipuli na ako na nguo ya samawati na maua ya dhahabu, anashkilia mtoto. Mama huyu ni muuguzi wa watoto ambao wamezaliwa kabla ya umri wao.

Hapa tunaona daktari ambaye yuko katika chumba cha maabara. Tunaona amevalia barakoa nyeupe. Yeye mwenyewe ni mweusi na amenyoa kipara. Amevalia ndani shati hiyo rangi ya samawati amevaa koti kubwa ya rangi nyeupe. Mbele yake kuna kioo na chupa ndogo ile ya kunyunyizia.

Hapa tunaona wauguzi wawili wa kiume na wa kike waliovalia barakoa na magwanda yao ya udaktari. Mama amevalia gwanda la rangi ya samawati na mwanamme amevaa gwanda la rangi nyeupe. Pia tunaona mgonjwa aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa hapo akitibiwa meno.

Tunaona chupa moja ya glasi mbele yetu ambapo iko na kibandishi cha karatasi ya rangi ya manjano na nyekundu na imeandikwa jina, Iron Plus. Chupa hii iko na dawa za rangi nyeupe ndani yake na kifuniko chake ni cha rangi ya nyekundu.

Tupo katika hospitali ambapo tunawaona wagonjwa na wauguzi wakiwa wamevalia barakoa ambapo mmoja mwenye miwani na barakoa nyeupe amevalia shati ya maboksi na nyeusi kwa nyeupe mwingine mama aliyejifunga mtandio kichwani anaedungwa sindano katika mabega amevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Hapa tunaona watu wawili wakiwemo muuguzi na mgonjwa. Muuguzi amevalia nguo ya rangi ya samawati aliyesimama na mgonjwa amelazwa katika kitanda cha wagonjwa, na kupanua mdomo ambapo taa moja imemulikwa kwenye mdomo wake ili kuangalia meno yake.

Tunaona mkono wa mtu mmoja mwenye ni mweusi aliyevalia shati ya mikono mirefu akiwa ameshikilia chupa mbili na kifuko kimoja chenye dawa. Chupa hizi, ni za rangi ya nyeupe ikiwa pamoja ya kifuniko ya rangi nyota ingine kifuniko ya rangi nyekundu.

Hapa tunaona watu kadhaa, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa. Waliokaa ni wamama wenye watoto wa kiume. Wamekaa ndoni mwao wamesimama katika mapanya. Mama huyo amevaa shati ya rangi ya samawati, ikiwa pia baba huyo amevaa shati ya rangi ya samawati.

Familia hii ya baba, mama na mtoto mmoja wako katika chumba cha mazoezi. Wanamfanyisha mtoto wao wa kischana aliyevalia rinda la rangi ya pink na nyeupe kwa umbali, mazoezi ya miguu ili apate kutembea vizuri.

Watu hawa wawili wa kiume, mwanamke mmoja na mtoto, wako katika hospitali ambapo mwanamke aliyesimama, amevalia nguo ya rangi ya samawati ni muuguzi anayepea mtot chanjo aliyebebwa na mama yake, wote wamevalia barakoa.

Hii ni chupa iliyo chapishwa karatasi ya rangi ya kijani ambapo imeandikwa Muarubaini Herbal Drink, Neem au Mkilifi. Imechora mti wa Mkilifi ndani ya karatasi hiyo. Chupa yenyewe ni nyupe na iko na kifuniko kiupe.

Hapa tunaona mkono uliovalia glavu ya rangi ya kijani, ikiwa na shindano iliyoandikwa na maandishi 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hapo kuna chupa ya dawa inayonywa dawa kupitia sindano hii.

Chupa kadhaa zimepangwa aina ainati zilizo na vifuniko tofauti vikiwemo vifuniko ya manjano, nyeupe, nyeusi, nyekundu. Chupa hizi ziko katika zimeandikwa Vitamin D.

Hapa tunaona wauguzi wawili wa kiume wote wakiwa wamevalia miwani na barakoa kuficha pua na midomo yao. Tunaona mmoja akiwa amevalia nguo ya rangi ya samawati na ndani yake ako na shati ya mkono mrefu ya rangi ya samawati pia. Ako na mkufu mkononi mwake. Kuna binti mmoja aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa anayehudumiwa.

Mtu mmoja anakimbia akimnyoosha mikono yake kuashiria kufukuza ndege ama panzi kwa shamba lake. Shamba hili la kijani anakaa ina miti na mimea. Alafu amevaa nguo ya colour nyeusi na ile ya mistari ya nyekundu.

Mwanamke huyu mwebamba mrefu amevalia kitambaa kichwa chake na kikoi katika kiuno chake. Amepanga mitingi ya rangi ya nyeupe, nyekundu, nyeusi, kijani na manjano anachotamani.

Tupo katika chumba cha kuuguza wagonjwa, naona muuguzaji hapa ambaye ni daktari wa meno anamuuguza mgonjwa aliyekuja kung'olewa jino. Wote wamevaa miwani, muuguzi amevalia maski na glovu mikononi. Ako na kipara, madirisha yako wazi.

Dakitari alioko hapa ni mweusi, ako katika chumba kilichopakwa rangi ya brown na mlango mweupe, amevalia mask na kofia ya mahabara na shati ilio ya mikono mirefu. Mbele yake kuna madawa kadhaa chupa nyeusi na vifiniko veupe na mabox ya dawa hizo.

Watu hawa wawili ni miongoni mwa muuguzi na mgonjwa wote wamevalia vitu vinavyozuia hewa safi kuingia katika mapua. Muuguzi amevalia nguo ya rangi ya purple na ameeka dread anamdunga sindano mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeusi.

Katika chumba hiki kilichopakwa rangi ya samawati upande wa chini na rangi ya hudhurungi kwenda juu naona baba mmoja akiwa amevalia suruali yake na vest akiwa amelalia katika kitanda cha wagonjwa. Amefungwa bandeji katika kichwa chake na anadungwa sindano katika uume wake.

Hapa tunaona chupa mbili ya glasi zenye maji ndani yao, moja ikiwa imeandikwa Yellow Fever Vaccine, na nyingine cha plastiki na kifuniko cheupe. Pia kuna ya rangi ya nyeusi iliyo na tembe ndani yake na pia kuna sindano hapo chini.

Wanawake wawili wanachota maji katika kisima kilichochimbwa na mkono chini ya ardhi. Ardhi iliyokauka kuashiria ukame. Kuna mitungi mitatu ya rangi ya manjano. Mama mmoja amevaa shati nyeusi, rinda la nyekundu na amefunga leso ya rangi ya 𝑚𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑜 𝑘𝑖𝑢𝑛𝑜𝑛𝑖.

Mama huyu aliyebeba mtoto mikononi amevaa nguo ya mgonjwa yenye rangi ya samawati, amekalia kiti pia cha rangi ya samawati mtoto akiwa ametandikiwa katika shuka ya rangi nyeupe, kando yake kuna vitanda vya wagonjwa na vifaa vya kutibu wagonjwa.

Tupo shambani ambapo tunamuona baba mmoja akiwa amevalia ovaroli nyeupe na glavu za colour za samawati, mkononi ameshikilia mfereji kutoka kwenye kriba cha dawa ya kunyunyizia mimea yenye iko hapo chini. Kiriba chenyewe ni ya rangi ya machungwa. Mimea iko na matawi ya rangi ya kijani.

Chupa za dawa zipo mbele zetu za ugonjwa unaitwa kwa jina ya kimombo, Measles . Kuna sindano mbili zilizolazwa katika meza ile imetandikwa kitambara ya rangi ya samawati. Chupa nazo ni za rangi ya manjano na samawati. Inatumika kuwekea sampuli ya wagonjwa.

Hapa tunaona watu wengi waliosimama kwa mstari wakipewa zawadi ama chakula cha msaada, mbele yao kuna gari ya rangi nyeupe iliyobeba mizigo juu yake. Kuna mitungi ya rangi ya manjano hapo kando imebeba zawadi aina ya blanketi.

Hapa tunaona kisanduku kilicho na rangi ya nyekundu, rangi nyeupe na rangi ya samawati, pia rangi ya manjano, na kando yake kuna chupa tano zenye zimeandikwa YELLOW FEVER VACCINE. Chupa hizi ni za yellow fever .

Chumba hiki kilicho na kuta kilicho cha rangi ya samawati, imo na watu wawili. Mama na mtoto wake na kama mama ametoka kujifungua mtoto huyu. Amekalia kitanda. Juu yake kuna neti na kando yao kuna sockets ya stima, kikombe na glasi ya maji.

Mkono huu wa mtoto unapakwa wino katika kidole chake kidogo. Mtoto huyu amevaa shati ya mkono mrefu iliyo na rangi ya nyekundu, nyeupe na mstari wa rangi ta samawati. Tunaona kalamu ya wino isiyo futika iliyo na rangi ya samawati, na maandishi ya rangi nyeupe.

Hapa tunaona watu wawili wakiwemo mama na kijana ambaye aliyekua na kuvaa barakoa yake kwa shingo. Amevalia saa mkononi na anadungwa sindano kwenye mabega huku akishikilia kofia chake. Amevalia shati ya rangi ya manjano.

Mgonjwa na muuguzi huyu wako katika chumba cha kutibu wagonjwa. Muuguzi amevalia kitambara katika kichwa chake kufunika nywele amevalia shati ya rangi ya samawati. Mgonjwa amevalia miwani ya rangi ya chungwa na amefungwa skafu ya rangi ya samawati.